Ng'ombe mweusi na mweupe aliye ndani ya mahali pake pa kulala. Ng'ombe huyu anakamuliwa kutumia mashini huku akinya maji katika sehemu yake ya kunywa maji. Mahali hapa ni pasafi sana.

Sahani kadhaa zilizojuu ya meza. Sahani hizo zimo na vyakula tofauti tofauti. Moja iko na mahamri mawili, ingine sambosa na limau. Ingine ya mchuzi wa mbaazi. Kando kuna kikombe cha chai ya maziwa.

Sahani kubwa iliyo juu ya meza ya mbao. Huku kando kuna glasi nyeupe na sahani kadhaa na glasi za maji. Sahani hiyo iko na mchuzi wa pilipili na nyama zilizochomwa zikachomeka.

Sahani mbili kubwa, moja nyeupe na moja nyeusi. Sahani iliyo nyeusi ipo na nyama zilizochomwa vizuri sana na zinatamanisha kwa kweli. Huku sahani nyeupe ikiwa na nyama zilizochomwa na viazi vilivyo karangwa.

Sahani tofauti na kubwa zilizo za aina tofauti. Sahani hizo zina vyakula vya aina tofauti. si viazi, si bajia, si samosa. zilizopangwa zikapangika. huku kando kuna mtu aliyeishika simu.

Sahani nyeupe kadhaa zilizowekwa juu ya meza. Sahani hizo zimo na vyakula tofauti tofauti. Si ugali, si kachumbari, si mboga za majani, si samaki aliye na limau, si samaki aliye karangwa vizuri na kando kuna sima na mboga za.

Viazi na bajia, samosa zilizopikwa zikapikika zimo katika sahani juu ya meza. Viazi hizo zimepikwa zikapikika na kwa kweli zinafurahisha na zinatamanisha.

Sahani kubwa nyeupe iliyo juu ya meza. Sahani hiyo imo na pilau, kando yake kuna mchuzi wa pilipili ulio katika kisahani na viazi karai vilivyopikwa vikapikika. Kwa kweli chakula hiki kinafurahisha na kinatamanisha.

Sahani kubwa nyeupe iliyo juu ya meza ya mbao ya rangi ya hudhurungi. Sahani hiyo imo na wali mweupe uliopikwa na kupakuliwa vizuri sana, huku kando kuna limau. Samaki mzima aliyokarangwa akapikika.

Miti ya migomba mingi iliyopandwa katika shamba hili. Miti hizi zimepandwa katika mistari tofauti tofauti, huku zinanyunyiziwa maji kupitia mipaipu ndogo ndogo.

Mama mmoja aliyevalia buibui huku akitabasamu amevalia nguo za rangi tofauti huku anapika bajia katika mafuta na jiko. Kando yake kuna sahani iliyo juu ya meza iliyo na sambusa, bajia, viazi karai.

Sahani kubwa nyeupe iliyo na samaki wawili wazima. Huku kando kuna vyakula vingine, kando yake kuna limau mbili zilizokatwa nusu kwa nusu. Kando kuna chumvi na pilipili.

Sahani kubwa nyeupe iliyo ju ya meza iko na wali mweupe mchuzi wa pilipili na kando kuna vipisi vitatu vya samaki.

Mhogo uliokaangwa ukakatwa katikati na kunyunyiziwa pilipili, uliowekwa juu ya karatasi nyeupe, iliyo na maandishi yalio rangi nyeusi, huku kando kuna limau nusu. Kando yake kuna karatasi iliyo na pilipili na kisu.

Sahani kubwa nyeupe iliyojuu ya rangi ya meza. Sahani hiyo ikona mchuzi wa nyama na wali mweupe. Kuna kijiko cha rangi nyeusi hapo kando huku mchuzi huo ukiwa unavutia na kutamanishwa.

Mme mmoja aliyeketi katika kiti huku amebambua ndizi mkononi huku akitabasamu. Kwenye meza kuna mkunga wa ndizi na kisahani kilicho cha halisi ya samawati huku kando kuna kisu.

Mashua moja iliyoegeshwa kando ya bahari huku kando kuna mimea na miti kama msitu, mashua hiyo imefungwa kamba za rangi nyeusi huku kuna kamba za rangi nyekundu.

Bidhaa tofauti tofauti zilizo wekwa katika ndoo za chuma. Bidhaa hizo ni za aina tofauti zikiwa na rangi tofauti tofauti, huku zimeandikwa majina yao na bei zao tofauti tofauti.

Sahani kubwa ya chuma iliyo juu ya meza ya mbao huku kando kuna simu nyeusi, sahani hiyo ina vyakula vya aina tofauti si limau, si mahamri kadhaa, mchuuzi wa mbaazi, mchuuzi wa pilipili, viazi vilivyopikwa vikapikika, chakula hicho kinatamanisha.

Bidhaa tofauti tofauti zimepangwa vizuri na kwa ustarabu. Bidhaa hizi si tende si njugu zimepangwa vizuri kuashiria kuwa ni duka linalouza bidhaa za kupika za kila rangi na kila aina.

Mwanaume mmoja amevalia shati la samawati na kofia nyeupe, huku ameshikilia kikombe cheupe. Yuauza bidhaa za kila aina za kupika. Huku maneno yameandikwa kwenye kibanda chake, YAJAYO YANAPENDEZA.

Mwanaume mmoja aliyevalia shati ya rangi nyeusi. Amebeba mkungu mzima wa ndizi huku akiziweka mahali pamoja. Mikungu hiyo ya ndizi ikiashiria kuwa inasafirishwa kupelekwa mahali. Kando yake Kuna leso iliyowekwa mahali hapo.

sahani nyeupe iliyowekwa juu ya meza. Sahani hiyo imepakuliwa chakula cha kila aina. Wali mweupe, kachumbari iliyo na limau, tomato nyama iliyochomwa vizuri sana na inapendeza na inavutia. Huku kando kuna sahani ndogo ya mchele.

Mimea ya maharangwe iliyo katika shamba inaonekana kwamba imekua ila imeliwa na wadudu zingine zikiwa zipo sawa na zingine hazipo sawa, mimea hizo zimepaliliwa na pako pasafi.

Mkono ulioshikilia sahani iliyojaa viazi, bajia na mchuzi wa pili pili vinavyoonekana vimepikwa vikapikika sana. Kando yake tunaona miguuu ya watu kadhaa waliosimama kando na chupa ya maji ya lita tano.

Sahani nyeupe iliyo juu ya meza ilyokuwa na chapati, bhajia, viazi, maandazi, sambusa na sahani ya mchuzi wa mbaazi huku kando kuna kikombe na sahani na kijiko na glasi ya soda.

Sahani nyeupe iliyo na mchuzi wa mbaazi huku kando kuna maandazi matatu yaliyo juu ya sahani nyeupe. Sahani hiyo ipo juu ya meza, mahamri hayo yanapendeza sana.

Vyakula vya kila aina vilivyopikwa vikapikika. Si bajia, si kaimati, si chapati, si sambusa, si viazi karai vimewekwa juu ya magazeti. Magazeti hayo yamechorwa watu na yameandikwa maneno ya kila aina.

Msichana mmoja aliyeshikilia mihogo ya kukaanga, huku amesimama katika mchuuzi mmoja anayeuza mihogo na juice , huku yuala mihogo hiyo kwa madawa. Mihogo hiyo inaashiria kuwa imepikwa ikapikika, na kwa kweli inapendeza.

Uliokaangwa upo juu ya gazeti, gazeti hilo limeandikwa maneno kwa rangi ya samawati na rangi nyeusi. Kando ya mhogo hiyo kuna pilipili na kando kuna limau nusu ambayo imekatwa. Gazeti hilo lipo juu ya meza

Wachuuzi hawa wanaouza samaki wa kila aina, mmoja akiwa ameshikilia samaki katika mkono wake akiangalia kando. Wengine wananunua samaki kwa wachuuzi wengine. Huku kuna mama aliyejifunga buibui jeusi na amebeba beseni kwenye kichwa.

Vyakula vya kila aina, si mahindi, si viazi vya kukaranga, si nyama, si mihogo, si viazi, si bhajia, si nyama za kuchoma zilizowekwa juu ya meza hii. Nyama hizo na vyakula hivyo kadhaa vinapendeza na vinavutia sana, kando kuna wanaume na watu.

Sahani kubwa nyeupe iliyo juu ya meza. Meza hiyo imetandikwa kitambaa cheupe. Sahani hiyo una biriani na mchuzi wa nyama. Biriani hiyo inapendeza na inatamanisha kwa kweli.

Sahani nyeupe iliyo na maua maua imewekwa juu ya meza iliyo ya rangi ya samawati. Sahani hii iko na wali mweupe uliopikwa ukapikika na mchuzi wa samaki uliopikwa na tomato na kukarangwa vizuri.

Bela za nyasi zilizopangwa vizuri chini ya hema hili, bela hizo zinashiria kua ziko tayari kuuzwa ama kusafirishwa mahali. Bela hizo za nyasi zimekaa zengine hazijakauka na zingine zimekauka huku chini kuna nyasi ambazo zimekatwakatwa.

Mama mmoja aliyeketi huku, amevalia nguo za kazi, huku yuasoma gazeti. Kwenye meza, kuna samaki wa kila aina. Si wakubwa, si wadogo. Wamekarangwa wakakarangika jamani, wanatamanisha kwa kweli, huku, wanamke moja amemshkilia bega wanamke huyo aliyeketi chini.

Bidhaa wa kadha kadha zimewekwa vizuri kwenye ndoo huku zimeekewa vijiko vya kuchotea kando yake kuna maboksi ambayo yako hapo kando bidhaa hizo zimepangwa na zinakaa zinavutia kwa sana.

Migomba ya ndizi iliyo shambani. Migomba hiyo imekauka majani mengine huku kando kuna mimea tofauti tofauti. Migomba hiyo haina mikungu ya ndizi, ikiashiria kuwa bado ni mchanga.

Sahani kubwa nyeupe iliyojuu ya meza. Sahani hiyo imo na biriani iliyopikwa ikapikika na inapendeza sana. Biriani hiyo ina mchuzi wa nyama na viazi. Kando yake kuna ndizi nusu ambalo limeiva saana.

Mama huyu aliyevalia buibui na rangi na nguo za rangi tofauti amekishikilia kisu huku anakata samaki hawa kwenye vipande vipande kuziweka katika kibakuli hicho huku juu ya meza kuna samaki wazima waliopangwa vizuri.

Sahani kubwa nyeupe iliyo juu ya meza ya mbao iliyo na sima, samaki mzima aliyepikwa na kupikika, na mboga za majani zilizopika zikapikika.

Sahani nyeupe ilio juu ya meza iliyojaa vyakula vya aina tofauti kama vile mahamri, sambusa, viazi karai na smokies zilizokuwa na rangi ya kupendeza sana na zinazotamanisha kwa sana. Sahani hio imewekwa kilainishi cha tissue ndio hivyo vyakula vikawekwa juu.

Sahani tofauti tofauti. Sahani moja nyeusi iko na nyama zilizochomwa zikachomeka. Sahani nyengine kuna viazi vya kukaranga ambazo zinavutia sana. Sahani ingine ipo na kachumbari na nyama ambazo zinavutia na chakula hicho ni kama kimepikwa kikapikika.

Shamba hili lililo na migomba ya ndizi tele. Migomba hiyo ya ndizi iko na mikunga ya ndizi iliyo mirefu sana na iliyokomaa. Mikunga hiyo inapendeza sana kwa sababu itatoa ndizi za kutamanisha.

Mchuuzi huyu anayeuza bidhaa kadha wa kadha za kila aina si za kupika; mabuyu, vitunguu, dania, hoho, karoti na mabidhaa za kupikia.

Sahani iliyo na wali mweupe, kijiko na samaki iliyopikwa ikapikika kwa kweli, samaki hiyo imewekwa karoti kando kuna mchuuzi wa pilipili, mbaazi ambao unavutia, chakula hiko kwa kweli kinavutia.

Sahani kubwa nyeupe iliyowekwa juu ya meza kubwa nyeupe, ipo na biriani inayo meremeta na kuvutia sana. Biriani hiyo ipo na nyama zinazokuwa zimepikwa zikapikika. Kando yake kuna kijiko kikubwa ambacho kina rangi.

Ng'ombe wengi walio katika mahali pao pa kulia, huku wanakula nyasi. Ng'ombe walio rangi moja nyeusi na nyeupe, huku katikakati kuna watu wanao viangalia, ng'ombe hizi kwa umakini, chini ya hema hili.

Sahani kubwa iliyo juu ya meza. Sahani hiyo imetandazwa na gazeti lililoandikwa maneno ya kila aina. Juu ya sahani hio kuna mihogo iliyopakwa pilipili, inapendeza na inatamanisha kwa kweli.

Mwanamke mmoja aliyevalia dera na nguo nyeupe juu ana maski. Anachuja maziwa katika kichungio cha kuweka maziwa yawe safi na ya kupendeza saana.

Sahani mbili kubwa za chuma ziko juu ya meza. Meza hiyo iliyo na rangi tofauti tofauti na maandishi tofauti. Sahani hizo zimejaa biriani, kachumbari, nyama na mchuzi wa pilipili. Biriani hio kwa kweli inafurahisha na inatamanisha.

Sahani kubwa nyeupe iliyo juu ya meza ya mbao iliyo pakuliwa biriani inayovutia sana, huku kando kuna vitunguu vilivyokatwa kwa maridadi na kachumbari iliyokatwa vizuri, kando yake kuna sahani mbili iliyo na mchuzi.

Wanawake watatu walioketi juu ya magunia huku wakinong’onezeana jambo, huku wanawake hawa wamevalia nguo za aina tofauti, huku kando kuna watu wanaonunua ndizi na kutengeneza ndizi zao. Ndizi hizi zimepangwa vizuri sana kuashiria kuwa zinauzwa.

Mchuuzi wa samaki katika soko la kuuza samaki. Yuauza samaki tofauti tofauti, kubwa na zilizo ndogo zilizopangwa vizuri katika visahani ambapo mchuuzi huyu yuauza samaki wa kila aina.

Mikunga mingi ya ndizi zilizopangwa vizuri sana kwa kweli, zimepangwa vizuri na zinavutia sana. Mikunga hizo zimepangwa katika eneo kubwa sana huku zikiashiria kuwa zauzwa ama zinasafirishwa kupelekwa mahali.

Mashua ya kitambo sana iliyoegeshwa kando ya ufuo wa bahari. Mashua hiyo ni kama ilitumiwa kitambo sana. Kandokando, chini kuna mimea iliyomea imetandaa nje chini ya mashua hiyo. Kandokando kuna pori ama jangwa.

Tunaona mama mmoja anapakia viazi katika sahani na. Viazi na bhajia zinazokuwa zimepikwa zikapikika. Zinameremeta na zinatamanisha kwa kweli. Viazi hivyo vimo katika sahani kubwa iliyo ya chuma hivi ambayo imetandikwa gazeti ndani.

Sahani kubwa iliyo juu ya meza. Sahani hiyo ipo na chakula kinacho meremeta na kupendeza sana kilichoashiria kuwa kimepikwa kikapikika na kinatamanisha kwa kweli huku kando kuna mwanamke aliyebeba kisahani hicho kuashiria kuwa anapelekea mteja.

Sahani tatu zilizojuu ya meza. Sahani moja iko na ugali uliowekwa kwa rangi ya kuvutia sana. Sahani ingine ipo na kachumbari iliyokatwa na inapendeza sana. Sahani ingine iko na samaki aliyepikwa akapikika kwa kweli huku sahani ingine iko na kijiko uma.

Vyakula tofauti tofauti vimepangwa na kupangika katika mahali pa kuuzia, vyakula hivyo vimepikwa vikapikika vyakula vya kila aina vilivyo pikwa vikapikika vimeekwa katika mikebe ya kuuza kando, kuna mtu anayoonesha mkono nikama amevalia nguo nyeupe.

Mashua ya kitambo iliyoegeshwa kando ya bahari. Mashua hii imetoboka huku ndani kuna chupa na maji. Mashua hii kando yake kuna mimea iliyotambaa na kutanda huku imemea.

Sahani mbili zilizo wekwa juu ya meza huku mkono wa mwanamke ukishikilia sahani moja. Sahani moja iliyo na bajia zilizopikwa zikapikika kwa kweli, zinazovutia sana. Huku kando kukiwa na mahamri yaliyopikwa na kupikika, kando kukiwa na kikombe.

Sahani kubwa nyeupe iliyo juu ya meza nyeusi, sahani hiyo iko na viazi kadhaa, samosa zilizopikwa zikapikika zina tamanisha na zina vutia sana, kando yake kuna sahani dogo iliyo na mchuzi wa pilipili.

Sahani iliyo na chapati, mchuzi wa mbaazi na samaki. Vyakula hivyo vimepikwa vikapikika vinavutia na vinatamanisha kwa kweli. Samaki huyu amekaangwa vizuri sana huku anapendeza kwa...

Ndizi mingi saana zilizowekwa juu ya vibanda hivi zilizoiva zikaiva vizuri saana zizotamanisha na zinavyomeremeta. Mchuzi huyu ameshikilia kigumba cha ndizi huku amevalia shati ya rangi nyeupe huku akiashiria kuwa ndizi hizi zimeiva

Sahani kubwa nyeupe ilioshikiliwa na mtu moja. Sahani ni hiyo iko na pilau, limau, kachumbari, mchuzi wa pilipipi na nyama zilizo pikwa zikapikika. Sahani hiyo kwa kweli na chakula hicho kinavutia.

Mashua moja ya kitambo sana iliyoengeshwa kando ya ufuo wa bahari, kando yake kuna mimea ya kila aina iliyopandwa. Huku chini kuna mimea amboyo imetambaa.

Mama aliyevalia rinda huku wakitabasamu wamesimama kando ya mikunga hii ya ndizi. Mikunga hii ya ndizi imepangwa juu ya meza huku mama huyo mkono mmoja ameshikilia boksi lililo juu ya meza huku mkono mwingine mkono mwingine umeshikilia mkunga wa ndizi. Kando kando kuna migomba ya shamba la ndizi.

Sahani kubwa ya rangi ya samawati iliyo juu ya sahani ya nyeusi iliyojaa vyakula vya kila aina, si kachumbari, si mchuzi wa pilipili, si mchuzi wa kachumbari na vyakula vingine vingine usisahau limau.

Ng'ombe huyu aliye katika mahali pake pa kulala. Anakamuliwa maziwa kupitia mashini hii iliyoingizwa katika geleni. Ng'ombe huyu amefungwa kamba miguuni na kwenye kichwa.

Watu wengi wako katika mchuuzi huyu anayeuza vyakula vya aina tofauti. Watatu wamejifunika mitandio huku mmoja watatu wamevaa miwani. Wamevaa nguo za aina tofauti tofauti. Vyakula hivyo vinapendeza kwa

Mwanaume mmoja aliyeketi chini, huku amevalia nguo ya samawati. Huku akikamua ng'ombe mkubwa, mweusi na mweupe, huku ndoo ya maziwa ikiwa imekaribia kujaa. Huku kando kuna wanaume wengine wanaokamua ng'ombe zingine.

Sahani kubwa nyeupe iliyo juu ya meza ya mbao. Sahani hiyo imejaa chakula kila aina. Si kachumbari katika sahani kidogo, viazi vilivyopikwa vikapikika, limau zilizokatwa, chapati zilizokunjwa vizuri zikiashiria kuwa zimepikwa zikapikika, nyama za kukaangwa na za kuchomwa.

Samaki wa baharini wa kila aina wamewekwa kwenye uteo kubwa kubwa huku wamepangwa vizuri na kuoshwa vizuri huku kando yake kuna mitungi, kuna ma nailoni za kuuzia samaki hawa, samaki hawa wanakaa kupendeza.

Mama mmoja aliyevalia begi la rangi ya waridi na sweta ya rangi nyeusi amekaa chini huku akiwapanga samaki wake waliooshwa wakaosheka. Amewapanga vizuri sana na wanapendeza.

Mgomba wa ndizi uliokuwa katika shamba, ulio na mkunga wa ndizi ambayo ni mkubwa sana. Chini kuna majani yaliyokauka yaliyoanguka chini. Kandokando kukiwa na migomba mingineo.

Wanawake watano waliosimama, huku wamevalia nguo za aina tofauti na zenye rangi tofauti. Wanawake hao, mmoja ni kama yuazungumza na mtu mwingine huku mmoja ameshikilia kijiko akifinyanga chakula kilicho kwenye sahani juu ya sinia hii. Ni kama...

Sahani nne zilizo juu ya meza. Moja ikiwa na pilau, kachumbari na ndizi, ingine ikiwa na wali mweupe bila chochote, mwingine ukiwa na biriani inayopendeza na kuvutia sana. Wakati mwingine ikiwa na biriani, yai hakuchemsha moja, mchuzi wa nyama, na mchuzi wa pilipili na tomato.

Samaki hawa wakubwa waliowekwa katika meza hizi kuashiria kuwa wanauzwa, huku mwanamke mmoja aliyevalia kitambaa kwenye kichwa huku akiwaosha samaki hao na kupanga vizuri. Kando kando kuna watu wanaonunua katika wanunuzi na wachuuzi wengine hapa sokoni.

Sahani tofauti tofauti na zenye rangi tofauti zilizopangwa vizuri kwenye meza nyeupe. Sahani hizo zilizona vyakula tofauti tofauti. Sahani nyingine ikiwa na viazi, nyingine mahamri, nyingine mandazi, nyingine bajia, mchuzi wa pilipili, kwa kweli vinavutia na kupendeza sana.

Sahani kadha zilizo juu ya meza. Sahani hizo moja iko na mahamri kadhaa yaliyopikwa vizuri sana. Huku sahani mbili iko na mchuzi wa mbaazi huku juu zime ziko na dania. Sahani hizo zinavutia na zinapendeza sana.

Watu watatu wako katika soko la kuuza bidhaa za kupikia. Wanawake wawili wamevalia nguo za aina tofauti huku wakitabasamu sana. Mchuuzi huyo amevalia nguo ama kanzu nyeupe ndefu na amejifunga kilemba kichwani.

Nyama hizi zilizopikwa zikapikika zina meremeta na zina tamanisha kwa sana. Kando yake kuna tomato , kitunguu, cucumber zimewekwa hapo kando. Nyama hizo zipo juu ya gazeti gazeti hilo limeandikwa maandishi kadha wa kadha.

Viazi, bajia na mahamri yaliyopikwa yakapikika, na kwa kweli yanapendeza sana. Bali nisisahau samosa zilizopikwa kwa kweli na zinatamanisha kwa kweli, zipo katika kiboksi cha rangi ya hudhurungi huku kando kuna mchuzi wa mbaazi.

Sahani za chuma kadhaa zimepakuliwa chakula, biriani, kachumbari na nyama na mchuzi wa pilipili kwa kila sahani. Huku sahani zote zimewekwa juu ya meza ya mbao. Huku chakula hiki kinavutia na kinatamanisha.

Mwanamume mmoja aliyeketi chini, kando kuna meza kubwa iliyo na aina ya vyakula, si chapati, si viazi, si nyama, si kachumbari, si nyama za kuchomwa, si viazi vitamu. Chakula hicho kwa kweli kinapendeza na kinavutia sana.

Mimea ya kila aina imemea kando ya ufuo wa bahari huku kuna mtu mmoja aliyeketi huku chini ya miti hio. Miti hio imemea vizuri na ni ya aina moja ikileta hewa safi katika ufuo huu wa bahari.

Sahani kubwa nyeupe iliyojuu ya meza nyeupe. Sahani hiyo ipo na viazi vingi sana vilivyopikwa jamani vikapikika. viazi hivyo vionatamanisha na vinapendeza sana. Kando kuna mchuzi wa pilipili uliopikwa ukapikika na unanukia.

Mwanaume mmoja akiwa amevalia nguo za rangi tofauti, akiwa chini ya mkunga wa ndizi akishikilia ndizi hilo kuliangalia kama limekomaa ama bado. Mzee huyo ameinama kidogo.

Sahani kubwa nyeupe iliyowekwa juu ya meza, sahani hiyo ikona pilau iliyopikwa ikapikika. Humu kando kuna kachumbari iliyotengenezwa na inavutia kwa kweli. Huku nyama zinakaa zinapendeza na zinavutia.

Samaki wa kila aina wamepangwa vizuri katika duka hili, duka hilo linaashiria kuwa hapa wanauza vitu vya baharini pekee yake. Samaki hao wameandikiwa bei ya kila samaki ambayo utakayo.

Sahani tatu zilizo juu ya meza nyeusi. Sahani hizo zipo rangi nyeupe. Kando, sahani moja ipo na chakula, kachumbari, limau na chumvi, sahani ingine ipo na mchuzi wa biriani mayai, huku kando kuna glasi ya soda.

Mahali hapa kuna vyakula vya kila aina, si viazi, si chapati, si mahamri, si nyama zilizo chomwa, si mshakiki, si samosa. Watu wanakuja kuzinunua bidhaa hizi. Vyakula hivi vimepikwa vikapikika kwa kweli.

Vyakula vya kila aina, si limau, si kachumbari, si nyama za kukarangwa, si nyama za kuchomwa zilizopangwa vizuri kwenye meza hii kuashiria kuwa viko tayari kuliwa. Huku kando kuna bahari inayoonekana, kuashiria kuwa hapa ni ufuoni mwa bahari.

Mwanaume mmoja aliyevalia nguo nyeupe huku akishikilia chupa ya mchuuzi ya tomato sauce huku akiweka mnunuaji tomato sauce katika nyama, hapo kando kuna bidhaa kuna nyama kuna samaki waliokaa wanapendeza sana.

Sahani nyuepe kubwa iliyo juu ya meza nyeupe. Sahani hio ipo na sambusa nne na limau kando, sambusa hizo zikiwa zinavutia na zinameremeta sana.

Mahamri madogo madogo yaliyopikwa na kupikika yanatamanisha na yavutia kwa kweli. Mengi sana yamepangwa vizuri katika visahani hivi vilivyowekwa juu ya meza. Mandazi haya ni ya rangi ya hudhurungi.

Wanaume watatu walio rangi nyeupe, wawili wamevalia mashati meupe mmoja shati la colour nyingine huku mmoja amebeba bagi nyeusi mgongoni huku wanashikilia nyama mbazo zinachomwa na mchuuzi huyu, kando kuna sahani iliyo na mchuzi wa pilipili.

Wanawake kadhaa wamepanga foleni huku wanauza samaki wanaokua wanapendeza sana. Wanawake hao wamejifunga vitambaa vya rangi tofauti huku wamevaa madera na nguo za aina tofauti, huku kando kuna mwanaume aliyesimama akiwa amevalia nguo ya samawati.

Sahani nyeupe iliyo na biriani, dania na mchuzi wa mbaazi, kando kukiwa na matunda iliyo juu ya meza, kando kukiwa na glasi kubwa iliyo na kinywaji.

Katika mbuga ya wanyama. Tunamuona ndovu aliyejificha nyuma ya mti, huku tunaona ndege angani wakipaa katika pori hilo. Ndovu huyo amejificha nyuma ya mti huku akitarajia labda yuatafuta chakula.

Jumba hili lililo katika kando ya ufuo wa bahari. Jumba hili limejengwa chini ya miti hii inayopendeza sana, miti hii inaizunguka nyumba hii ili kuleta hewa safi huku kando kuna mahali pa kupanda pa kuelekea mahali kwingine.

Mchuuzi huyu ywapima juicy kwenye chupa, huku kando yake kuna mnunuzi anayenunua juicy hiyo, kwenye meza kuna vyakula vya kila aina si mahamri, si bajia, si keki zilizopikwa zikapikika, kwa kweli zinafurahisha.

Mti mkubwa uliokua unapendeza sana. Mti huo, chini kuna mawe yaliyozurura mti huo yaliyopangwa kwa ustarabu sana. Mti huo ukionyesha kuwa ni mti wa kitambo unaokua sana.

Ulioshikilia sahani kubwa iliyo na maamri mawili, samosa moja, smokie moja, na chuzi wa mbaazi. Vyakula hivo vinatamanisha. Huku kando kuna ukuta ulio wa rangi nyeupe.

Madafu yaliyochongwa vizuri na kupangwa vizuri sana juu ya vibanda hivi. Madafu hayo yanaonyesha kuwa yanapendeza na ni matamu sana. Maganda ya madafu yako juu ya meza hiyo huku mna vitambaa kandokando na magari yanayotembea.

Vyakula kadhaa vimepakiwa katika visahani na kuwekwa katika juu ya meza, si pilau iliyopikwa ikapikika, kachumbari na biriani iliyopikwa na nyama, mchuzi wa nyama na nyama za kuchoma na kukaranga, kwa kweli chakula hiki kinapendeza.

Mihogo miwili iliyokarangwa vizuri huku imepasuliwa katikati na kuwekwa masala. Mihogo hii imo juu ya sahani iliyona maua maua juu ya meza. Mihogo hii kweli inatamanisha na inapendeza.

Sahani kubwa nyeupe iliyo juu ya meza, sahani hiyo imetandazwa tishu ndani huku juu yake imewekewa viazi vilizokarangwa zikakarangika jameni, viazi hzo vinavutia na vinapendeza sana vinatamanisha kwa kweli.

Sahani kubwa nyeupe iliyojuu ya meza iliyo na sima, mboga za majani na samaki mzima. Chakula kinapendeza sana.

Ng'ombe kadhaa wapo ndani ya chumba chao cha kulala. Ng'ombe hao wanakamuliwa maziwa kupitia mashini. Mashini hiyo imeingizwa katika matiti yao, huku mashine hizo zimeingizwa katika geleni ya maziwa.

Sahani kubwa nyeusi iliyo juu ya meza. Sahani hii ina pilau iliyopikwa ikapikika, iliyo rangi ya kuvutia sana. Kijiko kilichokua kinaashiria kama mtu yuala chakula.

Madafu mawili yaliyochongwa vizuri na kukatwa juu yamewekwa chini kuashiria kuwa yashatumika na hayawezi tumika tena. Kando yake kuna maganda ya madafu ambayo yameshadondolewa na kuwekwa chini. Madafu haya yanaonekana kuwa ni matamu sana.

Sahani ya chuma iliyo juu ya meza. Sahani hiyo imo na biriani iliyopikwa jamani na kupikika. Biriani hiyo juu yake kuna mchuzi wa pilipili na nyama, huku kando yake kuna kachumbari.

Sahani iliyo juu ya meza, huku imetandazwa na tissue . Huku juu ya tissue ya sahani hiyo kuna viazi vilizopikwa vikapikika vinatamanisha kwa kweli, na masamosa zilizopikwa vizuri sana na zinatamanisha kwa kweli.

Sahani kubwa nyeusi iliyojuu ya meza iliyo na chakula kilichopikwa kikapikika. Pilau hio iko na kachumbari, ndizi ndogo hapo kando, mchuzi wa pilipili, mchuzi wa nyama na kachumbari, kando yake kuna kisu na kuna uma.

Sahani hizi zilizo na vyakula tofauti tofauti. Sahani hizi zimo juu ya meza kubwa. Vyakula hivyo vimepikwa vikapikika vinameremeta na kwa kweli vinatamanisha, si chapati, si mahamri, si mbaazi, si viazi, si mchuzi wa pilipili, si limau, si chai.

Viazi vilivyopikwa vimepikika na bajia zilizopikwa zikipikika. Viazi hivi vinanitamanisha na chakula hiki kinatamanisha kwa kweli. Chakula hicho kiko ndani ya bakuli ya rangi ya samawati juu ya.

Sahani kubwa na ndogo. Sahani moja kubwa ikona chakula ya kila aina, si biriyani, si mchuzi wa nyama, si mayai mawili, kachumbari, mchuzi wa pilipili na chapati. Sahani ingine ikona pilau, kachumbari na ndizi na mchuzi wa pilipili.

Simba wa kike aliyekatikati ya pori hili, simba huyo yuwatembea kwa ungalifu akitafuta chakula cha siku, msitu huu una mmea ya kila aina na si midogo si mikubwa ila msitu huu hujakauka.

Mwanamke mmoja aliyevalia shati lililochorwa kwa rangi nyeusi nyeupe na rangi nyekundu huku amevalia kofia iliyo ya rangi tofauti huku katika mkono wake amevalia lailoni akishika chakula huku katika meza yake kumejaa vyakula vinavyopendeza sana.

Mwanamke mmoja aliyevalia nguo za rangi tofauti amekaa chini huku bagi lake leusi lipo juu ya meza hii huku anakunywa dafu kuashiria kuwa dafu hili ni litamu sana kando kuna glesi ya soda.

Kikapu hiki kilichoshonwa na mikono kina mihogo iliyokarangwa na mafuta. Ikakarangika inanipendeza sana. Huku kando kuna leiloni iliyo na machungwa huku imefunikwa magazeti ili zisipate vumbi.

Sahani tatu nyeupe zilizo juu ya meza huku mwanamke mmoja akizishikilia sahani hizo zime zimo na pilau iliyo na nyama, mchuzi wa pilipili kachumbari na ndizi. Sahani zote zimesaviwa pilau, ndizi na kachumbari na mchuzi wa pilipili.

Mwanaume mmoja aliyevalia shoti cha rangi nyeupe huku na shati ya rangi ya hudhurungi huku ameshikilia dafu moja iliyo na kisu mkononi tayari kulikata dafu hilo.

Nyama za kuchomwa zilizoingizwa katika miti. Nyama hizo zinachomwa juu ya makaa yaliyowaka yakawakika. Nyama hizo zimechomwa vizuri sana, nyama hizo zikiwa zimechomwa zikachomeka.

Madafu haya ni yaliyokatwa mengine yakiwa na mrija mengine yakiwa na umma, kuashiria kuwa yameshakuliwa tayari. Yamo chini katika manyasi, huku mengine tayari yanakauka.